Vifaa vya kichawi na utabibu ukiwa na pembe, chupa kadhaa, kio, hirizi na shanga, kitabu kilichofunguliwa na maandishi na tunguri mkononi mwa mtu aliyekaa.

Halaiki ya watu wamekusanyika sehemu moja. Wengine wakiwa wamevaa glavu za samawati na sare nyeupe juu pamoja na barakoa, wengine wakiwa hawana. Nyuma yao kukiwa na jengo kubwa la ghorofa.

Wodini ambapo mtoto amelala kitandani anaangaliwa na watu wawili wazima na mmoja ako kando yao nyuma neti zikiwa zinaning'inia kutoka juu kwa paa.

Mtu mzima na mtoto mdogo akimwekea sabuni mkononi kando ya tangi yenye rangi nyeusi iliyo na nembo ya Roto na UNICEF iliyoandikwa katika rangi ya samawati.

Hapa mimea inanyunyiziwa dawa kutoka kwa mtungi ulio na rangi ya machungwa na mtu aliyevaa sare nyeupe na viatu nyeusi kukiwa na rangi ya kijanikibichi iliyotawala.

Chupa cha upasuaji ambapo kuna wahudumu watano wa afya, wanaoangalia runinga nne zilizoekwa hapo juu.

Mhudumu wa afya akidunga mtu sindano ambaye ni mwanamke. Nyuma yake watu wakisubiri, hema ikiwa ile ya nyeupe ambayo ilishikiliwa na nguzo za chuma.

Mkebe wa kifuniko cheupe. Iko na karatasi yenye rangi ya manjano na mstari wa kijani kibichi na picha ya mti ikiwa nyuma ya maandishi.

Chupa kidogo ambacho kina kifuniko cha chuma, kuna chanjo ya yellow fever ,sindano huwa inatumika kuweza kuvuta chanjo hiyo ila kudunga mtu.

Watu katika maji ya mafuriko wakijaribu kukusanya vitu kuviokoa. Hali ya anga iliyo juu yao ni ya mawigu meupe yaliyo na kijivu. Kwa mbali kumekauka.

Ndani ya wodi, mama na wauguzi wawili. Watoto wawili wakiwa wamebebwa nao, juu ya kitanda, kando ya dirisha kwenye ukuta kukiwa na sehemu za stima tatu.